Vidonge vya azithromycin five hundred Mg vimewekwa ndani ya kifurushi cha dawa, ambacho kina lebo iliyoandikwa jina la dawa, kipimo five hundred Mg na maelezo mengine muhimu kama jina la kampuni.

Vidonge vya stamaril vimewekwa kwenye vifurushi vitatu tofauti. Kila kifurushi kinaonekana kuwa na lebo inayoonyesha jina la dawa, maelezo na mengine muhimu.

Muuguzi anampaa chanjo mtoto mchanga anayeshikiliwa kwa upendo na mama yake, mama amemkumbatia mtoto kwa upole akimshika vizuri ili asonge karibu.

Daktari wa meno, anamchunguza mgonjwa kwa makini, akiangalia ndani ya mdomo wake. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha daktari wa meno, akiwa ameweka mdomo wazi akiulala.

Chanjo ya homa ya manjano, iitwalo yellow fever ,imewekwa kwenye chupa ndogo ya glesi ,zikiwa mbili zenye vionevu vya dawa. Jina la chanjo linaonekana kwenye lebo ya chupa hizo.

Muuguzi anampima mtoto mchanga, kwa kutumia stetoscope . Ameushikilia kwa upole mwili mdogo wa mtoto aliyezaliwa hivi karibuni. Mazingira yanaonyesha hali ya utulivu na uangalizi wa karibu.

Dawa ya Feosol imehifadhiwa ndani ya chupa maalum ya plastiki yenye kifuniko cha kufunga vizuri .Juu ya chupa, kuna lebo iliyoandikwa jina ya dawa Feosol.

Chupa ya kinywaji cha asili ya muarubaini, kinachojulikana kwa faida zake za kiafya kama kuongeza kinga ya mwili na kupambana na magonjwa mbali mbali.

Ardhi kame yenye mti mmoja na vichaka vidogo imeenea, ikionyesha mazingira ya ukame au maeneo yenye mvua haba, ambapo mimea michache tu inaweza kustahimili.

Mtu anapiga masaji kwenye mguu wa mwingine ili kupunguza maumivu, uchovu au mvutano wa misuli. Masaji ya aina hii husaidia sana kuongeza mzunguko wa damu.

Muuguzi anampatia mgonjwa chanjo kwa kumdunga sindano kwenye mkono wa juu, amevaa glavu na mavazi ya kitaalamu akifanya zoezi hilo kwa uangalifu na utaalamu.

Wafanyikazi wa afya wanasafisha sikio kwa uangalifu ili kuondoa nta na uchafu ulioziba. Huduma hii husaidia kuimarisha usikivu kwa mteja.

Chungu cha udongo kimewekwa mahali pa wazi, kikiwa hakijawashwa moto lakini kinatoa moshi unaoingia kutoka nje. Moshi huo hauonekani kutoka ndani ya chungu, bali unapenya kutoka mazingira ya karibu.

Kituo cha maji ya umma, kimekusanya watu wakichota maji kwa matumizi ya nyumbani. Vituo hivi hutoa maji safi kwa jamii hasa, maeneo ambayo hayana mabomba.

Mfanyikazi wa afya anatiwa alama kwenye kucha ya mtoto baada ya huduma ya kiafya kama njia ya kuonyesha kwamba mtoto amepokea chanjo au dawa fulani.

Chanjo ya MMR inalinda dhidi ya magonjwa matatu, surua, matumbwitumbwi na rubela . Ni chanjo salama na yenye ufanisi inayotolewa kwa watoto ili kuimarisha kinga.

Mama aliyejfungua hivi karibuni, amembeba mtoto wake mchanga mikononi kwa upendo, huku akimtazama kwa macho ya huruma na mashangao.

Wodi ya uzazi inaonyesha watoto wachanga waliolazwa kwenye vitanda maalum mara baada ya kuzaliwa. Wahudumu wa afya wanaonekana wakifanya shughuli zao karibu.

Chanjo ya homa ya manjano, imehifadhiwa ndani ya pakiti yake yenye jina Stamaril, ambayo ni jina la kibiashara la chanjo hilo. Pakiti hiyo ina maandishi yanayoonyesha maelezo ya dawa.

Wanawake wawili wanacheza kwa kusogeza vitu kwenye chuma ya mviringo wakivizungusha au kuvisukuma kwa mikono.

Daktari wa meno anachunguza meno ya mgonjwa kwa makini, amekaa karibu na mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha daktari wa meno, akiwa amevaa glavu.

Hapa tunaona magari ya tuktuk yameegeshwa karibu na pikipiki, huenda ni kwenye kituo cha kupandia abiria. Tuktuk ni usafiri maarufu wa mijini kwa sababu ni wa bei nafuu.

Vinyunyuzi wengi wanapaa angani kwa pamoja, wakizunguka huku na kule kwa kasi. Mabawa yao meupe na meupe yaliyong'aa huangaza wanapopita mbele ya mwanga wa jua.

Madaktari waliovalia barakoa na mavazi ya upasuaji, wanafanya upasuaji kwa mgonjwa ndani ya chumba cha upasuaji. Wanafuata taratibu za usafi na uangalizi wa hali ya juu.

Mgonjwa anashikilia kadi ya matibabu pamoja na kopo lililofungwa la dawa, akionyesha vifaa vyake vya huduma ya afya. Kadi hiyo inaonekana kuwa ya kliniki.

Muuguzi anatoa chanjo kwa mtoto mchanga, huku mama akiwa amemshikilia kwa upole. Mama anampatia mtoto utulivu, wakati muuguzi akimpatia dawa ili kusitoke shida.

Dawa ya kutuliza maumivu ya kichwa iitwayo Siha headache solution , inaonyeshwa kama bidhaa ya kupunguza maumivu haraka. Chupa au kifurushi cha dawa hiyo imeandikwa jina la daktari Asmail.

Wahudumu wawili wa afya wanafanya matibabu ya meno kwa mgonjwa wa kike. Mmoja anashughulika na vifaa vya meno huku mwingine akimsaidia kuhakikisha usafi.

Daktari wa meno amemaliza zoezi la kung'oa jino na sasa anaonyesha jino lililong'olewa kwa uangalifu. Ameshika jino hilo kwa kutumia kifaa cha meno.

Mama, anamwangalia mtoto wake michanga kwa upendo katika kituo cha afya, huku akipokea huduma muhimu za baada ya kujifungua, wakati huu wa hudumu wa afya hutoa mwongozo wa uonyeshaji, chanjo za awali na ukaguzi wa afya.

Mhudumu wa afya anaonyesha sindano pamoja na chupa mbili ndogo za chanjo akiwa ameshikilia kwa uangalifu ili kuonyesha maandalizi ya huduma ya chanjo. Amevaa mavazi ya kitaalamu.

Daktari wa meno yuko kwenye kliniki ya meno akifanya matibabu ya meno kwa mgonjwa. Utaratibu huu unaweza kujumuisha kusafisha meno, kuziba mashimo au kutoa jino lililoharibika.

Chanjo ya MMR na sindano yake viko tayari kwa matumizi. Chanjo hii inalinda dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Sindano hutumika kudunga chanjo mwilini.

Daktari anamkagua msichana mdogo ili kuhakikisha afya yake iko sawa. Ukaguzi huu unaweza kujumuisha kupima joto la mwili, kusikiliza mapigo ya moyo au kupima shinikizo la damu.

Magari yamezama kwenye mafuriko maji yakiwa yamefikia hadi madirishani au hata juu ya paa. Baadhi ya magari yanaonekana yamebanwa au kuskumwa na mkondo wa maji.

Chanjo ya homa ya yellow fever , imewekwa juu ya uso wa meza au sehemu ya tiba, ikiwa pamoja na sindano iliyotayarishwa kwa matumizi. Karibu nayo kuna chupa ya glesi yenye vidonge.

Mgonjwa mzee anapokea chanjo kwenye mkono kutoka kwa mhudumu wa afya. Chanjo hii inalenga kumkinga dhidi ya magonjwa hatari hasa kwa wazee ambao kinga ya mwili hupungua kadri umri unapoongezeka.

Wanawake wawili kutoka mradi wa maji wamesimama wakipiga picha karibu na gari aina ya van . Wamevalia mavazi yanayoonyesha ushiriki wao katika mradi huo.

Mhudumu wa afya, anavuta dawa kutoka kwenye chupa kwa kutumia sindano. Amevaa glavu za kinga na barakoa akifanya zoezi hilo kwa umakini mkubwa sana.

Wauguzi wawili wako kwenye wodi ya uzazi, wakitoa huduma kwa akina mama na watoto wachanga. Wanashughulika na majukumu kama kukagua afya ya mtoto, kumsaidia na kuhakikisha ako sawa.

Maji ya nafuriko yanapita katikati ya eneo la mabanda, yakisababisha hatari ya uharibifu wa makazi na kuenea kwa magonjwa. Mafuriko katika maeneo kama haya mara nyingi huharibu mali.

Chanjo ya homa ya manjano huitwa yellow fever , ikiwa pamoja na sindano tayari kwa matumizi. Sindano hutumika kuchoma chanjo kwenye misuli ili mwili uanze kujenga kinga dhidi ya virusi.

Chanjo za homa ya manjano inayoitwa "Yellow Fever" hutumika kuzuia maambukizi ya virusi vinavyosambazwa na mbu. Chanjo hii mara nyingi hutolewa kwa wasafiri wanaoenda kwenye maeneo yenye mlipuko wa homa.

Mhudumu wa afya aliyevaa glovu na barakoa anabeba pakiti ya glovu mikononi mwake. Amevalia mavazi ya kujikinga, akionekana yuko tayari kwa shughuli ya kikatibu.

Chupa nne za virutubisho vya vitamini zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya uso tambarare. Kila chupa ina lebo inayoonyesha aina ya vitamini.

MMR2 inalinda dhidi ya surua, matumwi tumwi na rubela, ni chanjo muhimu kwa watoto na watu wazima ili kuzuia maambukizi ya virusi hivi hatari.

Mwanafunzi wa udaktari anafanya mafunzo ya vitendo akitumia burnsen burner kwa majaribio ya maabara. Mafunzo haya humsaidia kupata ujuzi.

Wahudumu wa afya, wanaonekana wakibeba meza na viti vinavyokunjika. Huenda wanajiandaa kwa shughuli za matibabu au kliniki ya kijamii eneo hilo.

Mtu amebeba mitungi miwili ya kemikali hatari huku akiwa amevaa barakoa ya gesi kwa ajili ya kujilinda. Vifaa vya kinga kama barakoa na glavu ni muhimu wakati wa kushughulikia kemikali zenye sumu.

Hii ni dawa inayoitwa CBD Pain Cream iliyowekwa ndani ya kifurushi kidogo. Inatumika kupunguza maumivu ya misuli na viungo kwa kupakwa moja kwa moja kwenye ngozi.

Mtu huyu anaangalia bango la matangazo ya mganga wa kienyeji linalodai kusaidia kupata mapenzi, mafanikio la biashara na suluhisho la changamoto mbalimbali za maisha.

Hizi ni vidonge vya azithromycin ambavyo ni dawa ya antibiotiki inayotumika kutibu maambukizi mbalimbali yanayosababishwa na bacteria .

Chupa mbili za chanjo ya MMR , zinazokinga dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubela , chanjo hii kuchochea kinga ya mwili kupambana na virusi hivi vitatu kwelikweli.

Mkulima mmoja ananyunyiza dawa kwenye mimea kwa ajili ya kudhibiti wadudu waharibifu .Amevaa mavazi ya kujikinga ikiwemo glavu na barakoa, hili ni zoezi la kawaida katika kulinda mimea dhidi ya mashambulizi ya wadudu na magonjwa .

Hii ni picha ya wodi ya hospitali yenye wagonjwa waliolazwa. Mmoja wa wagonjwa ana majeraha kwenye mguu, yanayoonekana kufungwa kwa bandeji. Kando yake kuna bomba la maji ya matibabu, likitiririka polepole kupitia sindano iliyochomekwa mkononi. Mazingira yana wagonjwa wengine.

Hizi ni chupa za virutubisho vya vitamini hasa Vitamin D3 zikiwa zimepangwa kwa mpangilio. Kuna aina tofauti kulingana na dozi na mahitaji ya mtumiaji kama vile vidonge , matone au kapsuli. Virutubisho hivi husaidia mwili kuimarisha mifupa sawasawa kwa wagonjwa.

Huyu ni fundi maabara, anayefanya uchunguzi wa sampuli za kiafya ndani ya kituo cha hospitali. Amevaa mavazi ya kujikinga kama glavu na koti jeupe, huku akitumia vifaa maalum vya maabara. Anazingatia usafi, tahadhari na umakini kubwa ili kuhakikisha matokeo sahihi. Kazi hii ni muhimu kwa kusaidia madaktari kutoa matibabu sahihi kwa wagonjwa.